Kwenye nguzo ya umeme iliyowekwa katikati ya mji inayosambaza umeme, kuna picha inayoonyesha hatari yenye fuvu la kichwa cha mtu.

Askari, taa na alama za barabarani zinazotoa onyo na taarifa kwa watumia barabara, madereva wa magari, pikipiki, baiskeli na bajaji.

Alama ya barabarani inayotoa taarifa kwamba eneo hili hairuhusiwi kuegesha: magari, pikipiki wala bajaji.

Taa za barabarani zinazoruhusu na kusimamisha magari, pia alama zinazoonya na kutoa taarifa kwa watumia vyombo vya usafiri.

Wahandishi na mafundi wapo baraarani wakitengeneza taa yenye rangi ya kijani, njano na nyekundu ambayo hutumika na magari, pikipiki, bajaji kwa ajili ya kuruhusu na kusimamisha.

Alama ya barabarani inayotumika kutoa taarifa na kuwaonya wanaotumia barabara kama vile pikipiki, magari na bajaji kuwa eneo hilo ni la wanafunzi na watoto wadogo wanaokwenda shule.

Wavukao kwa miguu wapo; watoto, wazee, vijana, wamama pamoja na walemavu, wakipita kwenye alama inayowaruhusu katikati ya barabara.

Chombo cha usafiri kiitwacho pikipiki, kinachotumika kusafirishia mizigo na watu kutoka mahali pamoja kwenda sehemu nyingine; chini ya kiwanda kiitwacho "Bolt".

Wahandisi na wajenzi wa barabara, wakiwa wanapiga lami na kusakafia, hutumia mashine kubwa zenye matairi mengi, yanayosaidia kukandamizia udongo.

Barabara ya rami yenye taa zinazotumika kuwamulikia watumia vyombo vya usafiri kama vile mabasi, pikipiki, bajaji na fuso.

Dereva akiwa anapakia mzigo aina ya gunia, kwenye pikipiki itakayosafirisha mzigo kutoka hapo alipo kwenda mjini.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya mji kuwa safi wapo barabarani wakiwa wameshikilia chepeo, mifagio, pamoja na mikokoteni ya kuzolea takataka.

Kikapu cha chuma kilichovalishwa mfuko mweusi na kinatumika kukusanyia takataka aina tofauti, kama vile: mifuko, makopo, makaratasi, ili kuweka mazingira ya mji kuwa safi.

Eneo liitwalo dampo linalokusanyia takataka za aina tofauti kutoka maeneo ya mjini na mtaani, wapo wafanyakazi wanaoweka jiji kuwa safi wakitupa uchafu.

Kiwanda chenye mashine zinazokusanya, kusafisha, na kutenganisha aina za takataka zilizokusanywa na watu wanaoweka mazingira kuwa safi.

Kikapu cha plastiki kilichokusanya takataka kama vile makopo, makaratasi na vyombo vya chakula vilivyotumika ili kuweka mazingira ya jiji kuwa safi.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wakiwa wamevaa sare huku wameshikilia chepeo, mifagio, kwa ajili ya kuzoa takataka zilizokuwa zimeziba mtaro.

Kiwanda kilichokusanya takataka aina ya makopo ya plastiki. Zipo mashine pamoja na wafanyakazi, wanaohusika kutenganisha zilizoharibika na kuziandaa kwa ajili ya kutumika tena.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kua safi, wapo kwenye eneo lililokusanyiwa takataka zote. Wakikusanya na kutenganisha ili kusafirisha.

Pembezoni mwa barabara, eneo lililowekewa vyombo vya plastiki, vinavyokusanyia takataka zilizookotwa mtaani, pamoja na mifuko meusi kwa meupe.

Mabomba makubwa yenye rangi nyeusi, yanayotumika kupitisha majitaka na yametengenezwa kwa mpira kwa ajili ya kuweka mazingira kuwa safi.

Mfanyakazi anayeweka mazingira ya jiji kuwa safi. Yupo akiwa amevaa kinga mkono, kofia ya plastiki na barakoa; huku akiokota takataka zilizomwagwa pembeni mwa njia.

Chombo cha chuma kinachotumika ndani kukusanyia takataka kama vile makaratasi, maganda, mifuko na makopo ili kuweka mazingira kuwa safi.

Mfanyakazi anayeweka mazingira ya jiji kuwa safi, amekusanya takataka ndani ya mifuko ya nailoni mieusi na miekundu; pembeni yake kuna vyombo ya plastiki vinavyokusanyia uchafu.

Kikapu cha chuma chenye matundu kilichowekwa katikati ya mji ili kukusanyia takataka aina zote kama vile makopo ya juisi, maji, mtindi na maziwa ,soda pamoja na maboksi yaliyohifadhia chakula.

Mifuko inayotumika kuhifadhia takataka, yenye rangi kama: nyeusi, njano na nyeupe, yamewekwa sehemu moja, ili kuweka mazingira ya jiji kuwa safi.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi; wapo kwenye eneo ambalo hutumika kumwaga takataka za maeneo tofauti.

Bomba refu, pana na kubwa linalosaidia kusafirisha maji safi kwa wingi na kusambaza katikati ya mitaa.

Wahandishi na mafundi wamevaa sare wakiwa wanatengeneza bomba kubwa lenye rangi ya bluu na limefunikwa na matope, ambalo hutumika kusambaza maji kwenye mitaa.